Hapa ni sokoni na kuna watu wa aina mbalimbali wa kununua na kuuza. Kuna vitu tofauti tofauti yaliyopangwa sakafuni kwa ajili ya manunuzi. Kuna avocado, mananasi, machungwa na nyanya.

Lori hii ni la rangi machungwa na lina sehemu mbili ya kubebea magari juu na chini, kila sehemu imepakiwa magari ya rangi mbalimbali kama nyeupe, nyeusi, nyekundu na kijani. Lori limesimama barabarani karibu na mboga yenye miti ya kijani. Hii ni lori maalum linalotumika kusafirisha magari kwenda sehemu nyingine ili yaweze kuuzwa.